Vijana ambao wanafanya kazi ya kuchimba au kusafisha mtaro wa kupitisha maji. Wamevaa mavazi ya kawaida na wanatumia zana kama jembe na koleo. Inaonekana kushirikiana kwa juhudi kubwa.

Msichana mdogo akipokea chanjo kutoka kwa mtaalam wa afya aliyevaa glovu na barakoa kwa tahafhari ya kiafya. Msichana anaonekana kuwa na utulivu na tabasamu usoni mwake, ishara ya ujasiri na kujiamini wakati wa zoezi la chanjo.